Ni kwenye ardhi ambapo ardhi hiyo imemea nyasi ambapo, kwenye ardhi hiyo kuna magari kadhaa yameegeshwa na ya aina tofauti tofauti ambapo ikiwemo matatu na magari ya kibinafsi.

Ni mahali ambapo magari yameegeshwa mengi kuashiria kuwa ni mahali ambapo panauzwa magari, na magari yameegeshwa aina kadhaa kadhaa ikiwemo malori na pia magari ya kibinafsi.

Ni kwenye jengo ambapo jengo hilo linaduka, huku limeandikwa maandishi yakiwa yamepakwa rangi nyeupe na duka hilo ni duka la mpesa huku kuna vireti vya soda vikiwa ndani ya duka hilo.

Mtoto ameketi huku akiwa amevalia shati ya kijani na suruali. Amewekelea kichwa chake kwenye kiti kilicho kuwa mbele yake na nyuma yake kuna bango ambayo imeandikwa na rangi nyeupe huku bango hilo ikiwa imepakwa rangi ya kijani.

Magari yameegeshwa kwenye uga, ambapo uga huu umepandwa nyasi, na gari lililoegeshwa mbele yetu limepakwa rangi ya fedha, huku likiwa ni gari la kibinafsi. Na pia kuna magari mengine yameegeshwa upande mwingine.

Gari la manjano, ambapo gari hilo limewekwa kwenye mahali ambapo magari yanauziwa, huku jengo hilo likiwa limejengwa na limepakwa rangi nyeupe ambapo pia madirisha yake yamewekwa glasi. Na nje kuna gari lililoegeshwa ambapo ina rangi nyeusi.

Ni kwenye kibanda cha kuuza mboga ambapo kwenye kibanda hicho mtu anauza karoti, pilipili hoho na pia ameweka viazi kwenye ndoo kadhaa kadhaa.

Magari mawili yameegeshwa ambapo gari la kwanza limepakwa rangi nyeusi na limeegeshwa likiangalia upande wa kulia . Gari la pili limepakwa rangi nyeupe.

Uwanja ambapo uwanja huo umepandwa nyasi na kwenye uwanja huo kuna magari kadhaa yameegeshwa na watu wengine wamekalia juu ya gari ambapo wamekali kwenye gari jeusi.

Kwenye uwanja ambapo, uwanja huu kuna nyasi na uwanja huu umeegeshwa magari ya kinafsi na magari hayo yako kwenye rangi kadhaa ambapo ni: rangi ya fedha, rangi nyeusi na kadhalika.

Mtu ameshikilia kitita cha noti ambapo kitita hicho ni shilingi elfu nane na mia tano ambapo pesa hizo zilitumika zamani na sasa hazitumiki.

Ni kwenye duka la maziwa ambapo kwenye duka hilo kuna mashini ya maziwa ambapo mashini hiyo ni ya kulipa pesa na kutoa maziwa huku imechorwa ng'ombe mweupe na madoa meusi.

Jengo hili la ghorofa ambapo chini kuna duka lililopakwa rangi ya samawati na maziwa, na kando ya duka hilo kuna geti ya chuma iliyopakwa rangi ya kijani.

Kibanda kilicho na rangi ya kijani, ambapo na pia kibanda hicho kimeandikwa kwa maandishi meupe huku kibanda mandishi hayo yakiashiria kuwa ni kibanda cha Mpesa.

Ni kwenye mahali ambapo magari yanauzwa na magari yameegeshwa na magari hayo ni ya kifahari. Gari lililo mbele ambapo ni gari leusi huku likiwa limeanikwa bango chini na maandishi meupe.

Watu wawili wakiwemo mmoja aliyesimama kando yake amevaa suti na mwingine amevalia shati nyeupe na suruali yenye rangi nyeusi huku wamesimama kando ya gari leupe.

Magari kadhaa yameegeshwa na nyuma ya maegesho hayo, kuna jumba la ghorofa na mbele ya jumba hilo la gorofa kuna miti imemea na juu angani kuna mawingu mengi.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia nguo nyeupe, huku ameshikilia kikombe. Anaweka maziwa kwenye kikombe hicho na kwenyewe huku ni duka la kuuzia maziwa, huku kando yake kuna vikombe vya rangi tofauti tofauti vimepangwa.

Matairi manne yako sakafuni, huku matairi hayo yakona pofu la sabuni kuashiria kuwa tairi hayo yanaoshwa. Tairi la kwanza limetiririkiwa na maji huku pofu ikitokakutoka kwa tairi hilo.

Hizi zinaonekana kuwa ni noti za kitita cha mia ambapo noti hizi zilitumika awali. Noti hizi ni noti za nchi ya Kenya.

Gari nyeupe ambapo gari hilo limeegeshwa na gari hilo ni gari jipya na bado gari hilo halijanunuliwa na liko ndani ya jumba.

Hili linaonekana kuwa ni gari ambalo lililoegeshwa. Gari hili likona rangi ya fedha. Nyuma ya gari hili kuna geti na kumezungukwa na ua lililopandwa miti.

Ni uwanja ambapo uwanja huo umepandwa nyasi, na pia uwanja huo umeegeshwa magari. Na magari hayo yameegeshwa ni magari ya kibinafsi na yapo kwenye rangi kadhaa.

Mwanamke aliyevalia buibui ambapo amejikanda kuashiria kuwa mwanamke huyu ni wa dini la kiislamu na pia amesimama nje ya duka lililopakwa rangi ya kijani huku ikiwa imeandikwa maandishi yaliyoandikwa kwenye rangi nyeupe.

Mtu ameshikilia simu mkononi ambapo simu hiyo ni ya rangi nyeupe na mtu huyo anaitumia simu kando yake kuna mtu aliyeshikilia noti ya zamani ya shilingi mia mbili.

Ni kwenye duku la maziwa ambapo kwenye duka hilo limechorwa na ambapo pia limepakwa rangi ya samawati na pia limechorwa bidhaa za maziwa.